Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza bidhaa aina mbalimbali kama shati, nguo za watoto, mitandio, begi, viatu na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo wanauza vitu za aina mbalimbali kama nguo za wanaume, tai, shati , makoti, nguo za ndani na kadhalika.

Katika duka hili la nguo la urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake na wanaume. Kuna madera, buibui, koti, mitandio, shuka.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake, na wanaume. Kuna mikoba, nguo, viatu vya ofisini, mikufu, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbali mbali vya wanawake. Kuna mikoba, jaketi, shati na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna mitandio, madera, buibui, nguo za kifahari na kadhalika.

Katika chumba hiki ni duka la nguo na urembo. Hapa wanaonekana kuwa na vitu aina mbalimbali wanavyouza. Kuna viti, makochi, suti, kofia na kadhalika.

Katika duka hili la nguo la urembo, wanauza bidhaa aina mbalimbali kama makoti, kaptura, tai, viatu vya ofisini, kofia na mabegi.

Mahali hapa, ambapo ni duka la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanaume na wanawake kama viatu vya ofisi, viatu vya michezo, makoti, na kadhalika.

Mahala hapa ambapo ni duka la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake kama kaptura, nguo, blauzi na kadhalika.

Katika duka hii ya nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali, kuna mikufu, herini, mapambo ya nywele, begi, miwani.

Katika duka hili la nguo na urembo, la budget wear , wanauza vitu mbalimbali kama nguo za wanawake, za watoto, viatu , mikoba.

Katika duka hili la nguo na urembo wanauza vitu aina mbali mbali vya wanawake kama: saa, mikufu, herini, begi, kofia na kadhalika.

Kwenye duka hili la nguo na urembo, panauzwa vitu vya aina mbali mbali kama shati za wanaume, viatu, nguo za wanawake, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo la urembo, wanauza bidhaa aina mbalimbali za watoto, wanawake na wanaume kwa jumla. Kuna kaptura, shati, mabegi na mito.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake. Kuna nguo, makoti, mishipi, mikoba, viatu na kadhalika.

Mahala hapa ambapo ni duka la nguo na urembo, panauzwa vitu aina mbalimbali vya wanaume. Kuna makoti, viatu vya ofisini, viatu vya michezo, na kadhalika.

Kwenye duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali kama makoti, nguo za wanawake, nguo za watoto, kofia, mikoba na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake kama mikufu, herini, shuka, begi na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbali mbali. Kuna nguo za watoto, fulana, shati za wanawake na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo wanauza vitu aina mbali mbali, kuna mikoba, mikufu, viatu, kofia, chain na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna mikoba, shati, blausi, nguo za ndani, madera na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake na wanaume. Kuna shati, kofia, nguo, viatu na kadhalika.

Kwenye duka hili la nguo na urembo, kuna sanamu ya mwigo iliyovalishwa nguo nyekundu na nyeusi. Pia kuna vitu aina mbalimbali, miwani.

Katika duka hili la nguo na urembo, kuna taa nyingi zinazopendeza na kuleta mwangaza mwingi. Kuna sanamu za muigo zilizovalishwa nguo, kuna nguo za kiume na kadhalika.

Mahala hapa ambapo ni duka la nguo na urembo wanauza vitu aina mbalimbali kama nguo za ndani za wanadada, viatu, bikini na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, pana vitu aina mbalimbali. Pana sanaa za miigo, ambazo zimevishwa nguo za wanawake. Kuna blausi, nguo, mikoba, na kadhalika.

Mahala hapa, ambapo ni duka la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali vya wanaume. Kuna makoti, shati, kaptura, viatu vya mazoezi na kadhalika.

Kwenye duka hili la nguo na mitindo, wanauza vitu aina mbalimbali kama mikufu, skafu, kofia, begi, mikoba na kadhalika.

Kwenye duka hili la nguo na urembo, kuna vitu aina mbalimbali vinavyouzwa. Kuna sandali , viatu vya ofisini, viatu vya mazoezi, mikufu na begi.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbali mbali vya wanaume. Kuna mashati, koti, kaptura, viatu vya ofisini, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna mashuka, shati, nguo za wanaume, watoto, wanawake na kadhalika

Katikati duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu mbalimbali. Kuna mikoba, shati, kaptura, sketi blausi na kadhalika.

Mahala hapa, ni duka la nguo na urembo, ambapo wanauza vitu aina mbalimbali vya wanawake, kuna nguo, mitandio, shati, makoti, viatu, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbali mbali, kama shati za wanaume, viatu, mikoba, mikufu, buibui, dera, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna shati zenye rangi ya machungwa, kahawia, nyeupe, buluu, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna shati za wanaume, makoti, tai, kaptura, vinyasa na kadhalika.

Kwenye duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu mbalimbali kama nguo za wasichana ambazo ni blauzi , kaptura, vinyasa, shati na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza bidhaa aina mbali mbali za kike na kiume, kama nguo za ndani, saa, vesti, shati, soksi, na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo wana uza vitu aina mbalimbali vya wanaume, kuna mashati, koti, tai, viatu vya ofisini.

Mahala hapa ambapo ni duka la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali za wanawake kama mikufu, herini, mikoba na kadhalika.

Katika chumba hiki ambapo panaonekana ni duka la urembo na nguo Wanauza nguo za wanaume ambazo ni shati, makoti, tai na kadhalika.

Katika duka hili la nguo na urembo, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna nguo za watoto wasichana za kuogelea, kuna viatu, nguo za kuvaa na kadhalika.

Katika duka hili la urembo, kunauzwa vitu vya wanawake. Kuna blausi, mabegi, shati, marashi, mikufu, na kadhalika.

Mahala hapa ni duka la urembo na wanauza vitu mbalimbali . Kuna nguo za wanawake na za watoto pia. Kuna madera, shati, buibui, mitandio na kadhalika.

Kwenye duka hili la mitindo, kuna nguo aina zote za kiume, na shati ya kisasa, suti za kuvutia, viatu vya kifahari na tai zenye mvuto wa kipekee.

Duka hili linauza vitu aina mbalimbali kama begi za wanawake, nguo za watoto, nguo za wanawake, viatu na unaweza lipia kwa njia ya easy pay .

Kando ya barabara hii, pameegeshwa gari yenye rangi ya kijani, ya aina ya Landrover KEB 974, yenye muundo wa zamani, na haina paa, wala milango.

Katika kiwanja hiki, ni mnada wa magari, na wanauza magari aina tofauti na yenye rangi za kupendeza kama nyeupe, nyeusi, kijivu, na samawati.

Katika mwa barabara hii, kuna gari lililoegeshwa ambayo ni ya aina ya Toyota KAG 528U. Pia ni ya rangi nyeusi na ni gari ndogo.

Katika kiwanda hiki cha kuegesha magari. Kuna magari aina mbalimbali yenye rangi ya kupendeza. Ambazo ni samawati, nyeusi, nyekundu, na nyeupe.

Mahala hapo ni mnanda wa magari, ambapo wanauza magari yenye rangi na uwezo tofauti. Hizi ni aina za madza, demio, toyota, na kadhalika.

Katika mnada huu wa magari, kuna magari ya rangi tofauti na miundo. Kuna nyeupe, nyeusi, zambarau kijivu na kadhalika.

Katika kiwanja hiki cha kuegesha magari, kuna magari mbalimbali yaliyomo hapa na zenye rangi za kupendeza kama nyeusi, nyeupe, kijivu na bluu.

Mahala hapa, ambapo panaonekana kuwa mnada wa magari, pana gari aina mbalimbali zenye rangi tofauti kama kijivu, nyeusi, neupe.

Kando ya barabara hii, pameegeshwa gari la aina ya Nissan, lenye rangi nyeupe, lenye usajili wa KDG 795S.

Mahala hapa ambapo ni mnada wa magari pana gari za kifahari na zenye rangi za kupendeza. Kuna Ford nyeusi KDB 802R.

Mahala hapa ni mnada wa magari na wanauza gari za kifahari na zenye rangi aina tofauti kama nyeusi, kijivu, nyeupe, nyekundu na kadhalika.

Pameegeshwa gari ya rangi ya samawati aina ya Volkswagen ambayo ni KAA 557 na ni ya kitambo kidogo.

Kwenye kiwanja hiki cha kuegeshea magari, kuna magari ya rangi tofauti na yenye muundo mzuri. Kuna garai nyeusi, nyeupe, kijivu na kadhalika.

Mahala hapa pameegeshwa gari yenye rangi ya machungwa, ya aina ya ford KPF 200.Inaonekana yenye muundo mzuri na wa kitambo kidogo.

Mahali hapa ni mnada wa magari na kuna gari la Ford la rangi nyeupe lililosajiliwa KCE 982P.

Kando ya barabara hii, pameegeshwa gari lenye rangi nyeusi na aina ya Passo lenye usajili wa KDQ 076J.

Katika kiwanja hiki cha kuegesha magari, kuna gari aina mbalimbali . Kuna KCE 982P ambayo ni ya rangi nyeupe.

Kwenye mnanda huu wa magari, kuna gari aina ya FORD lenye rangi nyeusi, usajili KCQ052S.

Mahala hapa, ambapo ni mnada wa magari, kuna gari aina mbalimbali, zenye rangi za kupendeza, nyuesi, kijivu, nyeupe, na kadhalika.

Kando ya barabara hii pameegeshwa gari ya aina ya Nissan yenye rangi nyeupe na ni KDR 963V ambayo inabeba watu kumi na wanne.

Mahali hapa ni mnada wa magari ambapo pana magari ya kifahari na yenye kupendeza kwa rangi kama nyeusi, nyeupe, kijivu, samawati na zinginezo.

Katikati ya kiwanja hiki kuna mnada wa magari ambapo pana magari aina mbalimbali na ya rangi za kupendeza. Kuna kijivu, nyeusi, nyeupe na kadhalika.

Gari hili, iliyoegeshwa mahala hapa, KBV 949 A, ni aina ya Sidan na ni ya rangi ya kijivu.

Katika mnada huu wa magari, kuna gari lililoegeshwa la Forester lenye rangi nyekundu lenye usajili wa KCW 564G.

Mahala hapa ambapo ni mnada wa magari panapendeza na pana magari za aina mbalimbali na zenye rangi za kupendeza kama kahawia, kijivu, nyeupe na kadhalika.

Kando ya barabara, pameegeshwa gari ya aina ya Nissan yenye rangi nyepe, ya namba za usajili, KBR 963 V.

Kando ya barabara pameegeshwa gari nyeupe ya aina Honda kwa usajili KCN 709 K.

Kwenye kiwanja hiki kuna tuktuk ya rangi nyekundu iliyoegeshwa . Hii huwa aina ya pikipiki yenye miguu mitatu na ina beba watu watatu.

Katika kiwanja hiki, ni mnada wa magari ambayo ni zenye rangi za kupendeza kama nyeupe, nyeusi, samawati, kijivu na kadhalika.

Gari hili nyekundu ambalo lililoegeshwa hapa linaonekana lenye matatizo kidogo na linatengenezwa. Viti havimo na miguu pia.

Mahala hapa ambapo ni mnada wa magari. Kuna gari za kifahari na zenye rangi za kupendeza. Kuna nyekundu, nyeusi, samawati, kijivu na nyeupe.

Kwenye kiwanja hiki, pameegeshwa tuktuk ya rangi nyekundu ambayo hii ni pikipiki yenye miguu mitatu na inabeba watu watatu ndani.

Kando ya barabara hii pameegeshwa gari ya aina ya Suzuki lenye rangi nyeupe la usajili KDH 990J.

Mahala hapa ambapo ni mnada wa magari, kuna gari aina nyingi na zenye rangi za kupendeza. Kuna nyeusi, nyeupe, kijani na kadhalika.

Katika mnada huu wa magari, pameegeshwa gari lenye rangi nyeupe na aina ya Nissan KDR 963V.

Gari ya aina ya KBV 949A inaonekana kuwa imesimama katika kituo cha petroli , ambapo kuna gari tofauti , watu na wahudumu wa kuweka mafuta.

Uwanja huu unapendeza kwa ajili ya miti iliyomo humo. Pia kuna gari aina mbalimbali; KDJ 328G,KDK 849,KBT 252D na kadhalika.

Katikati mwa barabara hii, kumeengeshwa gari ya aina ya toyota nissan KDG795S na panaonekana penye nyumba ya HILL COURT na mazingira mazuri.

Kuna maghorofa ya kifahari na kando yake kuna uwanja wa kuegesha magari ambapo kuna gari jeupe la KCE nine eight two P.

Katika chumba hiki cha kuonyesha magari. Kuna magari aina mbalimbali ya kifahari, na ya kazi. Rangi tofauti kama nyekundu, kijani, nyeusi, samawati, nyeupe.

KCE 982P ni gari la aina ya Subaru Forester XT la rangi nyeupe. Ina nguvu, kasi na mwonekano wa kipekee.

Watu hawa watatu wanaoonekana wenye furaha tele, wamesimama kwenye duka hili la magari katikati mwa gari nne, zenye rangi mbili za samawati na mbili za nyeupe.

Toyota Land Cruiser hii imeegeshwa barabarani ni ya rangi nyeusi, inastahimili barabara aina zozote, milima, vumbi na mvua. Gari hii ndiyo mfano wa barabara zote.

Katikati ya soko hili, kuna wanunuzi na wauzaji wnauza vitu aina mbalimbali kama ndizi, viazi, machungwa, samaki na kadhalika.

Mahala hapa wanauza vitu vya kitamaduni, vilivyotengenezwa kwa shanga. Kuna mikoba, vikapu, na zote ni za rangi za kupendeza kama kijani, waridi, zambarau, machungwa na jano.

Katika soko hii wanauza vitu vyenye rangi za kupendeza na zilizo za wanawake kwa kiume. Kuna mishipi, herini, mikufu, bangili na kadhalika.

Katika soko hili, wanauza vitu aina mbalimbali vya kitamaduni kama mishipi ya wanawake na wanaume, mikufu, vikapu, begi na kadhalika.

Kwenye soko hili wanauza vitu mbalimbali za kitamaduni .Kuna shuka, blausi zilizoshonwa ,kaptura, mikoba.

Katika soko hii, wanauza vitu aina mbali mbali. Kuna maembe, machungwa, ndizi za kuiva, matoke, viazi, karoti na kadhalika.

Katika soko hii, wanauza vitu za kitamaduni, zenye rangi za kupendeza, ambazo ni za, kijani, samawati, nyekundu, nyeupe, yellow , blue , na kadhalika.

Katikati mwa soko hili, wanauza vitu aina mbalimbali, vitu vya utamaduni. Kuna ngoma, nguo za wanawake, utao, shuka za kimasai.

Katika soko hili, wanauza vitu aina mbalimbali vya kitamaduni. Vyote vya wanawake na wanaume. Kuna mikufu, herini, saa, bangili na kadhalika.

Kwenye soko hili, wanauza vitu kadhaa. Kuna viatu vya wanaume, nguo za wanawake, mikoba ya kusafiri, blanketi.

Katika soko hii wanauza vitu aina mbalimbali kama viazi, vitunguu, pilipili, kabeji, sukuma, matoke, viazi tamu na kadhalika.

Katika soko hili wanauza bidhaa aina mbalimbali kama maembe, machungwa, ndizi, kabeji, viazi, sukuma, papaya na kadhalika.

Katika soko hii pana uzwa vitu aina mbali mbali. Wanawake hawa wanauza asali, soda, matunda na kadhalika.

Katika soko hili kuna lori la rangi ya kijani kibichi lililoegeshwa na linauzwa vitukuu vilivyo pangiwa kwa wingi.

Katika soko hii, kunauzwa vitu aina mbali mbali, kama ndizi za kupikia na za kula, nyanya, maembe, vitunguu, viazi, na kadhalika.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna ndizi, maembe, machungwa, avocado , papaya, viazi tamu, na kadhalika.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbalimbali kama ndimu, limau, tangawizi, kabichi, nanasi, hoho, biringanya na kadhalika.

Katika soko hili wanauza bidhaa mbalimbali kama ndizi, maembe, machungwa, tikiti maji, papaya, kabeji, viazi, sukuma na kadhalika.

Katika soko hii, wanauza bidhaa aina mbalimbali kama sukumawiki, spinachi, kabeji, letusi, matunda kama ndizi, maembe, ovakado na kadhalika.

Katika soko hii, watu wanauza vitu aina mbalimbali lakini huyu anauza samaki wa kuchoma na mafuta ambao ni watamu na wenye rangi ya kupendeza.

Katika soko hili wanauza maua zenye rangi ya kupendeza na kunukia vizuri. Kuna waridi, alizeti, yungi yungi, tulipu na mchanganyiko wa maua ya mfalme.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbalimbali kama matunda, mboga na maua haya ambayo ni ya aina mingi kama waridi na zinginezo.

Katika barabara hii, kuna mabasi ya rangi ya manjano na kijani ambayo yameegeshwa kando ya soko hili ambalo huuza vitu kwa wingi kama mboga, matunda na kadhalika.

Katika soko hili, wanauza vitu aina mbali mbali vya kitamaduni na vya kawaida kama: shanga, nguo, viatu, mishipi, midoli na kadhalika.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbalimbali za kike kwa kiume na vitu vya utamaduni pia kama shanga, bangili, viatu, mishipi, mikoba, vikapu na kadhalika.

Katika soko hili wanauza bidhaa aina mbalimbali za kitamaduni za wanawake na kiume pia, kuna mikufu, salamu, vikapu, mabegi na kadhalika.

Katikati mwa soko hili kuna gari zilizoegeshwa na kando yake wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna nguo, mikoba ya wanawake, mito na hata mayai.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbalimbali kama nguo, viatu, nyanya, viazi, maembe, mboga na kadhalika.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbali mbali kama karoti, ndimu, maembe, ndizi papaya, nyanya.

Katikati mwa kijiji hiki kuna ghorofa Kadhaa pia kuna soko ambapo wanauza vitu aina mbalimbali kama viazi, maembe, mboga, nyanya, kabeji.

Katika soko hili, wanauza vitu aina mbalimbali. Lakini hapa wanauza maua ya rangi tofauti. Majano, nyeupe, nyekundu, na kadhalika.

Katika soko hili, wanauza bidhaa aina mbalimbali za kitamaduni, za kike na za kiume kama shanga za kiuno, herini, mishipi, mikufu, mabegi na vikapu.

Katika soko hili panauzwa vitu aina mbalimbali ambazo ni za wanawake na za kiworia. Kuna shanga za viuno, herini, mikufu, shuka na kadhalika.

Katika soko hili wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna nguo za wanawake na wanaume, fulana , vinyasa, shati, viatu na kadhalika.

Mahala hapa ambapo wanafanya uchinjaji, wanauza nyama aina mbali mbali. Kuna: kuku, nyama ya ng'ombe, mbuzi, samaki na kadhalika.

Katika soko hili pana uzwa vitu aina kadhaa. Kuna jaketi za watoto, nguo za wanawake kama shati, kaptura, makoti na kadhalika.

Katika soko hili wauzaji wanauza vitu aina mbalimbali kama viazi, mahindi, karoti, kabichi, nyanya, maembe na kadhilika.

Katikati mwa jiji hili, pana soko ambapo kuna mtu anauza viatu vya wanawake na wanaume. Kuna viatu vya ofisi, kuna raba, kuna sandoli, na kadhalika.

Katika soko hili wanauza vitu mbalimbali kama machungwa, ndizi, maembe, viazi tamu, sukuma, kabeji, matoke na kadhalika .

Katikati mwa jiji hili Wauzaji wanaonekana kuweka maduka Yao ambabo wanauza vitu aina mbalimbali kama mikufu, vitu za urembo vya wanadada na khadhalika.

Kwenye soko hili, muuzaji huyu anauza vitu aina mbalimbali. Kama dania, salad , rosemarry ,mboga, kabeji, vitunguu na kadhalika.

Katika soko hili, kuna aina mbalimbali ya bidhaa zinazouzwa. Kuna mboga na matunda. Mojawayo, papai, maembe, ndizi, vitunguu, tikitiki maji nakadhalika.

Katikati mwa jiji hili, kuna mabasi , ghorofa na soko hili. Kwenye soko hili kunauzwa viazi, nyanya, kabechi, sukuma, vitunguu na kadhalika.

Kwenye upande huu wa jiji kuna duka la sanaa au duka la viburudisho. Wanauza vitu mbalimbali kama mikoba ya wanadada, bangili ,shanga na kadhalika .

Wanunuzi na wauzaji wapo kwenye soko hili linalouza vitu mbalimbali kama nyanya, vitunguu, papai, avocado ,machungwa, pilipili na kadhalika.

Wanunuzi wanaonekana kwenye soko hili wakitembea na kuangalia vitu mbalimbali kama nyanya, vitunguu, machungwa, maembe, mboga, chapati na kadhalika.

Kwenye jiji hili, kuna ghorofa la kifahari ambalo ni la rangi ya kijivu na nyeupe, ambapo wanaruhusu na kuna nyumba za viwango vyote.

Kando ya shamba hili ambalo limepandwa nyasi zenye rangi ya kupendeza, kuna nyumba hii yenye rangi ya samawati na nyeupe inayopendeza.

Kando ya barabara hii kuu, kuna nyumba mbili za kibinafsi zilizo na rangi ya kahawia na manjano na pia kando yake kuna nyumba ya ghorofa tatu inayojengwa.

Mahala hapa kuna jengo lenye gorofa tano ambalo ni la Luton North Ridge Heights ambapo wananyumba za kukomboa na duka za biashara.

Kando ya kiwanja hiki chenye nyasi za kahawia pana jumba lenye ghorofa tatu la rangi ya samawati na manjano ambalo ni la kukodisha kwa watu binafsi na maduka pia.

Mahali hapa pana jumba la Karugura Plaza lenye ghorofa sita na ni la rangi ya kahawia ambapo wana majumba ya kuishi na duka za kukodesha.

Kando ya kiwanja hiki, kuna nyumba za kifahari za ghorofa za aina mbali mbali na zenye rangi za kupendeza. Kuna rangi ya machungwa, samawati na kadhalika.

Kando ya barabara hii, kuna jumba la ghorofa lenye urefu mkubwa na mzuri na pia ni la rangi ya kahawia na nyeupe. Kuna nyumba za kukodisha na maduka pia.

Kando ya barabara hii, pana jumba la kifahari lenye gorofa mingi la rangi la samawati la nyeupe, linaloitwa Highway Heights ambalo linakodisha nyumba za kuishi.

Mahala hapa pana ofisi ya Tryvay Smat Agencies ambao wanakodisha manyumba zenye room mbili, tatu, single na zaidi.

Katikati mwa jiji hili, kuna nyumba aina mingi za ghorofa na za biashara pia ni za rangi tafauti kama zamawati, manjano, kahawia.

Kando ya kiwanja hiki kilicho na nyasi zimekauka, pana nyumba nyingi za kibinafsi na zenye kupendeza. Ni za ghorofa moja na rangi zao ni za samawati, njano na waridi.

Jumba hili lenye ghorofa nne ni la rangi ya kahawia na kuna biashara zinazoendelea hapo chini kama: kinyozi, butcher, hardware na kadhalika.

Kando ya barabara hii, kuna nyumba yenye ghorofa moja ya rangi ya kahawia, ambayo inapendeza sana. Pia wamefanya upandaji wa maua.

Hili ni ghorofa la miale mabati ambalo ni la ghorofa nne. Pia wanaruhusu na nyumba hizo ni za kiwango cha room moja, mbili na tatu.

Mahala hapa wanakodisha jumba hili la Symphony Residence kwa bei ya 40,000 ambalo liko upande wa Lavington.

Kiwanja hiki chenye nyasi ya kijani kibichi pana nyumba iliyopendeza ya ghorofa moja ambayo ni ya rangi ya kahawia.

Katika kiwanja hiki, kuna jumba lenye gorofa sita na ni la rangi ya kahawia. Kuna bwawa la kuogelea, miti yenye kupendeza na mazingira mazuri.

Jengo hili la ghorofa, ambalo ni la rangi ya nyeupe na samawati, lina urefu mkubwa, na linapendeza sana, ni la nyumba za kibinafsi, na duka za kukomboa.

Mahala hapa kuna jumba la kifahari lenye ghorofa moja na ni la rangi nyeupe. Pia ni la muundo wenye kupendeza na gari liliegeshwa hapo kando.

Kando ya kiwanja hiki kilicho na nyasi zilizokauka, kuna nyumba aina nyingi zenye urembo, na ni za kibinafsi. Watu hawa wana majumba makubwa, yenye rangi za kupendeza, kama samawati na manjano.

Katikati mwa kijiji hiki, kuna kiwanja kizuri kilichozingirwa na magorofa ya kifahari na nyumba za kibinafsi zenye rangi za kupendeza kama chungwa na samawati.

Ndani ya mahala hapa penye rangi ya kijivu kuna ghorofa yenye rangi nyeupe na kahawia ambapo kuna nyumba zenye rumu tatu za kukodisha..

Katika jiji hili kuna nyumba nyingi zenye urefu mkubwa za kibinafsi na za kibiashara. Pia zina rangi za kupendeza kama samawati, kahawia, waridi na kadhalika.

Kando ya gari hili lililoegeshwa kando pana nyumba ya ghorofa moja lenye rangi ya kijivu na njano. Pia kuna mahala pa kuwekea gari zingine na nyumba hii inapendeza sana.

Gari zimeegeshwa, kando ya jumba hili lenye ghorofa nne, la C M four apartment , ambalo lina rangi ya kahawia, na pia kuna duka za kukodisha.

Jumba hili la three-unit complex ambalo ni la rangi ya kahawia, na samawati, pana nyumba za kukodisha, za kibinafsi, na pia duka za kukomboa.

Katikati mwa jiji hili, kuna ghorofa la kifahari. Ambapo wanaruhusu na unaweza kuweka biashara, ama kuwa nyumba yako ya kibinafsi.

Katika mtaa huu, kuna nyumba aina mbalimbali za ghorofa, kuna za rangi za kijani na kijivu, na pia ni za kukodisha kwa watu binafsi na maduka.

Kwenye kiwanja hiki kuna ukuta ulio na waya za stima na imezingira jumba la ghorofa moja la rangi ya aina ya nyeupe. Kunaonekana kuwa na rangi ya maji na madirisha pia .

Katikati mwa mtaa huu kuna shamba lenye nyasi zilizokauka na limezingirwa na nyumba za kifahari zenye muundo na muito mbali mbali wakupendeza.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbali mbali. Hapa kwenye upande wa uchinjaji, kuna: kuku, samaki, nyama, nguruwe, mbuzi na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbalimbali kama nanasi, simu. Kuna duka za nguo na urembo, mahala pa kununua marashi na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali kuna mboga, tikiti maji, vitunguu, viazi maembe na kadhalika.

Katika duka hili kuu, hapa ni upande wa tanuri mikate na wanauza vitu aina mbalimbali kama keki, mikate , blackforest, scones , na kadhalika.

Katika duka hili kuu, kuna taa nyingi zenye kupendeza na kuweka mwangaza mwingi. Pia wanauza matunda, nyanya, avokado, sukari , chumvi na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu vya aina mbalimbali kama sharubati, maziwa, viberiti, soda na kadhalika.

Katika duka hili kuu unaweza kununua bidhaa aina mbalimbali kama mafuta, marashi, sabuni, sukari, maembe, kabeji, unga, chumvi na kadhalika.

Katika duka hili kuu, kuna taa zinazopendeza. Hapa wanauza vitu aina mbalimbali kama biskuti, switi, mikate, chokoleti na kadhalika.

Katikati mwa jiji hili, kuna duka kuu la quick mart ambalo linafunguliwa masaa ishirini na manne. Pia kuna gari zilizoegeshwa hapo nje za rangi tofauti.

Katika duka hili kuu pana uzwa vitu aina mbalimbali, kuna mikate, mafuta, sukari, chumvi, sabuni na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali kama mafuta ya kujipaka, sabuni ya kufua, ya kuoga, chumvi, sukari, mafuta na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna mafuta, mikate, unga, chumvi, soda na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu mbalimbali, kuna keki, mikate, maziwa, mchele, sukari, mafuta.

Katika duka hili kuu la CleanShelf wanauza vitu aina mbalimbali kama soda, machungwa, vienyeji, nyama, samaki na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali kama mikate, biskuti, keki, maziwa, sukari na kadhalika.

Duka hili kuu linauza vitu aina mbalimbali. Kuna biskuti, mikate, keki , soda, maji na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbalimbali kama viatu vya watoto, wanaume na wanawake. Nguo, baiskeli, kofia, makoti na kadhalika.

Katika duka hili kuu la Quick mart ambalo kinafanya kazi masaa ishirini na manne kwa simu kuna magari ya aina mbalimbali yaliyoegeshwa hapo nje.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu mbalimbali. Kuna sabuni, mafuta, sukari, maziwa, jokofu na vitu kadhalika.

Kwenye duka hili kuu, wanauza vitu aina mbali mbali. Wanauza viatu vya wanaume, wanawake na watoto. Kuna viatu vya kazi, viatu vya mazoezi na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna matunda, kuna tango, lettuce, beetroot na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali kama kabeji, ndizi za kupikia, maembe, karoti, mikate.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali, kama asali, sharubati, mikate, biskuti, keki, matunda, soda, na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna mabeseni, viti vya watoto na watu wazima, makochi vitanda na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu wa aina mbalimbali kama baiskeli za watoto, glavu ,mafuta, vitu vya kuchezea na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbali mbali kama mikate, mikate enye afya, maziwa, maharagwe, jikiji.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbalimbali kuna unga wa ugali, unga wa uji, chokoleti, maembe, soda, mkate.

Katika duka hii kuu, kunauzwa vitu aina mbali mbali. Kuna mafuta, sukari, matunda, chumvi, sabuni, mayai na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna sahani, vikombe, tissue za kupakia, choo ndogo za watoto na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu vingi, kuna soda, unga, majani, chumvi, sabuni, mikate na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu, aina mbalimbali, pana sukari, mafuta, chumvi, sabuni, mayai, matunda, vitu aina vyote.

Katika duka hili kuu, wanauza bidhaa aina mbalimbali kama mchele, sukari, njugu, karafuu, mafuta, sukari, na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza bidhaa mbalimbali kama machungwa, ndizi, matoke, maembe, mikate, keki, biskuti na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbali mbali kama: mahindi, kabichi, mitusi , nyanya, vitunguu na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali kama baiskeli za watoto na watu wakubwa, shati za michezo, kofia, viti, mabeseni na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna vitu vya watoto kuchezea, magari, baiskeli za kuendesha za watoto wa umri wote.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbalimbali kama mikate, keki, biskuti, maziwa, sukari, chumvi, mafuta na kadhalika.

Magari yameegeshwa kando ya duka hili kuu la Carrefour ambalo linafanya kazi masaa ishirini na manne. Watu wanaweza kununua bidhaa aina mbalimbali hapa.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbali mbali. Kuna maji ya machungwa ya maembe, soda, vinywaji aina mbali mbali, sukari na kadhalika.

Ndani ya duka hili kuu wanauza vitu aina mbali mbali kama maharagwe, michele, mawele, unga, spaghetti na kadhalika.

Katika duka hili kuu wanauza vitu aina mbalimbali kama sabuni za kufulia, sukari, chumvi, mafuta, unga, mchele.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbalimbali. Kuna kofia za kusherehekea siku ya kuzaliwa, blanketi, taweli, sabuni na kadhalika.

"Mahali hapa ni duka kuu, ambapo wanauza vitu aina mbalimbali kama, nguo za watoto, za watu wazima, viatu, mabeseni, mafuta na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza bidhaa aina mbali mbali, kama vikombea, sahani, miko, vijiko, sufuria, mabeseni, na kadhalika.

Katika duka hili kuu, wanauza vitu aina mbali mbali mafuta, maziwa ya mtoto mchanga, mchuzi wa nyanya, vitunguu na kadhalika.

Katika duka hili kuu kuna taa zenye mwangaza nzuri pia wanauza vitu aina mbalimbali , hapa wanauza viatu vya wanawake, sandoli viatu vya kukimbia na kadhalika.

Katika duka hili kuna, wanauza vitu za aina mbalimbali. Kuna sabuni za kufua, za kuoshea mikono, blichi, mafuta na kadhalika.

Duka hili kuu linauza vitu vya aina mbalimbali kuna mikate, soda, nyama, jumbo, sukari, samaki, ngozi na khadhalika.

Katika duka hili kuu, kuna vitu aina mbalimbali vinavyouzwa. Kuna vitu vya mazoezi , mafuta, sabuni, chumvi, sukari na kadhalika.

Watu wanaonekana wakiingia na kutoka ndani ya duka hili ku la Carrefour . Duka hili linauza michele, mafuta, beseni, sukari, mitungi ya gesi na kadhalika.

Baiskeli hizi za watoto zenye rangi mbalimbali, stuli, viti na bidhaa zinginezo zinauzwa kwenye duka hili kuu lililo na taa kubwa zenye mwangaza mwingi.

Wahudumu na wanunuaji wamesimama kwenye duka hili kuu kunapo uzwa vitu vya aina mbalimbali kama sukari, Michele, mafuta, unga, sabuni, vichana, maembe na kadhalika.

Watu mbalimbali wamesimama kwenye duka kuu ambalo linauza majokofu na bidhaa nyinginezo. Kuna aina mbalimbali za jokofu hizi kulingana na ukubwa na udogo pia rangi.